Katika uwanja huu wa michezo, kuna wanaspoti, mwanamke huyu anaonekana kuwa shabiki wa kilabu ya soka ya Bandari FC, ameinua bango ambalo limeandikwa hivyo na amevalia jezi ya timu hii.

Kikundi hiki kinaonekana kuwa cha wanasiasa. Nyuma yao kwenye ukuta, kuna maandishi yakiyoandikwa na rangi nyeupe. Wanaume watatu wamevalia kofia za rangi nyekundu.

Katika kituo hiki cha huduma kenya, kuna kompyuta er juu ya meza, mwanaume huyu anaoekana kuwa mwenye furaha, askari huyu aliyekaa upande mwingine amekuja kuhudumiwa.

Mwanaume huyu aliyevalia suti ni rais wa nchi ya Kenya William Ruto. Kando yake ni hakimu wa nchi ya Kenya Martha Koome. Wanaonekana kutembea kutoka ndani ya jengo hili.

Kwenye uwanja huu wa michezo, eneo la kukaa limejaa mashabiki. Wachezaji hawa wanaonekana kuwa wenye furaha. Wamevalia jezi ambayo ni ya rangi nyeusi na rangi ya machungwa. Mmoja wao anaonekana kuruka juu.

Uwanja huu wa michezo unaonekana kuwa umejaa mashabiki. Kuna neti ya kutinga bao. Wachezaji hawa ni wa timu tofauti za soka. Wamevalia jezi tofauti pia.

Kikundi hiki kinaonekana kuwa cha wanasiasa. Wamevalia shati ambazo ni za rangi ya samawati na kofia pia. Wanaonekana kuwa wenye furaha na wengi wao wameinua mikono zao juu.

Jengo hili lina eneo la kukaa nje na watu waliosubiri pale. Mwanaume mmoja ameshikilia kalamu na karatasi mkononi mwake. Ndani kuna watu waliosimama kwenye ukuta.

Wanawake hawa wanaonekana kuwa mashabiki wa klabu ya soka, ya Gor mahia, wamevalia shati ambazo zina maandishi Mmoja wao amevalia shati ambayo ni ya rangi ya kijani, shati za wengine ni za rangi nyeupe.

Watu hawa waliokaa chini wanaonekana kunakili kwenye karatasi hizi. Mwanaume mmoja amesimama kando ya meza hii kuna simu iliyo juu ya meza kwenye meza hiyo nyingine mwanamke ameangalia upande huu.

Katika kituo hiki cha Huduma Kenya kuna watu wawili waliokaa chini. Kila mtu amevalia barakoa ili kuzuia maeneo ya vijidudu hewani. Kuna kompyuta zilizo juu ya meza.

Ndani ya ofisi hii ni wanaume waliosimama. Juu ya meza kuna kompyuta. Mwanamume huyu amesema mbele ya ubao huu mweupe ili kupigwa picha. Wanaume wote wamevalia suti.

Katika uwanja huu wa michezo mashabiki hawa wanaonekana kuwa wenye furaha, wamesimama nyuma ya uzio huyu wengi wao wameshikilia bendera ya Kenya na wameziinua juu, mzungu huyu amevalia kofia na amesimama mbele yao.

Katika uwanja huu wa michezo, eneo la kukaa lina rangi ambazo ni za bendera ya nchi ya Kenya. Mtu huyu anaonekana kushiriki katika michezo ya kuruka mbali na amelala kwenye nyasi baada ya kuruka.

Katika uwanja huu wa michezo, eneo hili la kukaa limefurika mashabiki, wanaonekana kuwa wenye furaha na kushangilia. Wengi wao wameinua bendera za Kenya juu na mikono zao pia juu.

Katika kituo hiki cha Huduma Kenya, mwanamke huyu, amesimama ndani ya ofisi hii. Kuna bango ambalo limesimamishwa nje ya ofisi hii na inaonekana kuwa na maandishi. Kuna maandishi kwenye ukuta wa ofisi hii pia.

Katika kituo hiki, watu wengi wamesimama upande huu mwingine ili kushughulikiwa. Upande huu wa ndani kuna mwanamke na mwanaume, mwanamke mmoja anaonekana kujisajili kwenye kitabu hicho na kumwongelesha mwanamke huyo.

Katika kituo hiki cha Huduma Kenya, mwanamke huyu na mwanaume huyu wamekaa chini. Mwanamke huyu anafanya kazi kwenye kompyuta yake. Askari huyu amesimama upande huu mwingine ili kuhudumiwa.

Katika uwanja huu wa michezo, eneo la kukaa limejaa mashabiki. Wachezaji hawa, ni wanaume wanaoshiriki katika mipira ya neti ya wanaume. Wanaonekana kupigania mpira huu ili watinge bao.

Katika uwanja huu wa michezo, wasichana hawa wanaonekana kushiriki katika michezo ya vikapu ya wasichana. Wamevalia jezi ambazo hazifanani. Kando kuna watu waliosimama kuangalia jinsi wanavyocheza.

Katika uwanja huu kuna gari ambalo limeegeshwa na watu wanaotembea kwenye meza hii, kuna wanawake wawili waliokaa chini na wanaonekana kunakili kwenye vitabu, watu waliosimama upande huu mwingine wanahudumiwa.

Katika uwanja huu wa michezo, eneo la kukaa limejaa mashabiki na watazamaji. Wasichana hao, wanashiriki katika mchezo wa mpira wa neti ya wasichana. Wamevalia jezi ambazo ni tofauti.

Jengo hili linaonekana kuwa limegawanywa katika sehemu mbalimbali. Mwanamke huyu amesimama nyuma ya kibanda hiki cha habari. Watu hawa wawili wanaonekana kupata huduma kwenye kibanda hiki.

Uwanja huu wa michezo unaonekana kuwa na neti ya kutenga bao. Wachezaji hawa waliovalia jezi ambazo ni za rangi nyekundu, wanaonekana kufanya mazoezi.

Katika kituo hiki, msichana huyu ameshikilia mwavuli hii ambayo ni ya rangi ya manjano na imeandikwa Milicent Omanga, mkoa mama miradi. Mtu mmoja amevalia jaketi akisi iliyo na picha ya mwanamke nyuma.

Juu ya meza hii, kuna marobota ambazo ni za vitambulisho. Zinaonekana kuwa zimefungwa na kamba, ili zisitokane. Kando, kuna boksi ambayo ni ya rangi ya samawati, robota hizi ziko ndani ya trei .

Ndani ya hema hili kuna watu waliokaa chini, mmoja wao amevalia jacketi akifu na upande huu mwingine kuna askari anayepita miongoni mwa watu, Watu wengine wamesimama

Kikundi hiki kinaonekana kuwa cha wanasiasa ambao wanaunga mkono timu ya PNU. Kuna keki iliyo juu ya meza. Mkononi wameshikilia glasi na wameinua juu. Wanaonekana kuwa wenye furaha. Miongoni mwao ni mwanasiasa anayeitwa Raila Odinga.

Mwanamke huyu aliyeinua Bibilia juu na amevalia gauni ni hakimu mkuu wa nchi ya Kenya Martha Koome. Kando yake ni mwanaume aliyevalia suti na jaji mwingine. Nyuma yao kuna bendera nne za nchi ya Kenya.

Ndani ya hema hii kuna mtu aliyekaa. Kwenye meza hii, muuguzi huyu wa afya amevalia koti ya mabara na barakoa ili kuzuia maeneo ya vijidudu hewani. Anaonekana kuchukua rangi ya vidole ya mwanamke huyu. Kando yake mwanamke huyu ananakili.

Katika uwanja huu wa michezo, eneo la kukaa limejaa mashabiki. Kwenye uwanja, wachezaji hawa ambao wamevalia jezi ya rangi ya manjano. Wanaonekana kupiga makofi na kuangalia mashabiki hao.

Wanaume hao wawili wameshikilia kitambulisho pamoja wamevalia barakoa. Mmoja wao, amewekelea barakoa yake kwenye kidevu, wawili wa wanaume hawa wamevalia jaketi ya kisi.

Katika meza hii, kuna watu wamekaa pande zote. Pande moja, ni ya watu wanaohudumia wananchi. Wamevalia jaketi ambazo zina akisi. Upande huu mwingine, ni watu wanaohudumiwa. Mwanaume mmoja anachukuliwa alama za vidole.

Watu hawa watatu waliovalia magauni ni majaji. Mkononi, wote wameshikilia barakoa. Wanaonekana kuwa wenye furaha na wametabasamu. Nyuma yao kuna jengo.

Ndani ya hema hii, kuna watu waliosimama. Wanawake hawa wamekaa chini na wamevalia barakoa ili kuzuia maeneo ya vijidudu hewani. Mmoja wao amevalia jaketi akisi. Upande huu mwingine ni watu wanaotaka kuhudumiwa.

Mwanamume huyu ambaye amevalia glavu na saa anaonekana kuchukua alama za vidole vya mwanamume huyu aliyesimama. Juu ya meza kuna vitu ambavyo vimetapakaa. Kwenye ukuta kuna bango wa rangi ya kijani.

Katika ukumbi huu, kuna sehemu ya watu kukaa, kwenye meza hii mwanamke huyu anaonekana kusajili watu. Kijana huyu ananakili kitu kwenye karatasi, kando ya meza hii kuna kompyuta ya mkononi.

Katika kituo hiki cha Huduma Kenya, kuna watu waliokaa chini. Wanaume waliosimama wamevalia suti, mmoja wao anaashiria kitu kwa mkono wake, kuna bango lililo kwa ukuta.

Mwanaume huyu aliyevalia suti ni rais wa awali wa nchi ya Kenya Uhuru Muigai Kenyatta. Aliyesimama kando yake na nguo nyeupe ni mke wake, upande huu mwingine , mahakimu wawili na nyuma yao kuna umati wa watu.

Katika uwanja huu wa michezo eneo la kukaa limejaa mashabiki wanaoshangilia. Kwenye uwanja huu ni wanariadha wanaowakilisha nchi tofauti tofauti wanakimbia kwenye lane zao.

Katika uwanja huu wa michezo, kuna neti ya kutinga bao. Wachezaji hawa wamevalia jezi ambayo ni ya rangi ya samawati, wanaonekana kuwa wanafanya mazoezi, wanakimbia kuelekea upande mmoja.

Mtaro huu unaonekana kuwa na maji machafu. Kuna mlingoti ulio kwenye barabara na pikipiki iliyoegeshwa kando. Kuna mtu anayetembea kwenye barabara. Nyuma yake kuna jengo lililozungukwa na uzio wa mabati.

Watu hawa wanaonekana kuwa mashabiki. Wamevalia shati ambazo ni za rangi nyekundu. mwanaume huyu amepakia rangi kwenye uso wake, nyumba yao kuna watu wanaotembea, mwanamke huyu amevalia kitu kwa kichwa yake ambayo inakaa kuwa kifaa kimaridadi.

Katika uwanja huu wa michezo, eneo la kukaa limefurika watu ambao ni mashabiki. Wanashangilia klabu hizi mbili za soka zinazocheza, wamevalia jezi za aina tofauti na wanaonekana kukimbia na mpira.

Jengo hili linaonekana kuwa ya kutoa huduma za kuingia nchini na kuchukua pasipoti. Kuna askari aliyesimama kando na amevalia barakoa. Wanaume hawa wanazungumza wakitoka ndani ya jengo hilo.

Katika uwanja huu wa michezo kuna mashabiki waliokaa kwenye eneo la kupumzika. Wachezaji hawa ni wasichana wamevalia jezi ambayo inafanana na wanaonekana kuwa kwenye mkutano na kochi wao.

Mwanaume huyu aliyevalia suti ni Rais wa awali wa nchi ya Kenya, Uhuru Muigai Kenyatta. Anaonekana kuzungumza na hakimu mkuu wa awali wa nchi ya Kenya, David Maraga. Kando yao kuna hakimu wengine waliosimama.

Mwanamke huyu aliyeshikilia bibilia na kuinua juu ni hakimu mkuu wa nchi ya kenya Martha Koome. Kando yake ni hakimu mwingine na mwanaume aliyevalia suti. Nyuma yao kuna bendera nne za nchi ya kenya

Kikundi hiki kinaonekana kuwa cha wanasiasa wanaounga mkono chama ya ODM. Mmoja wao amesimama kwenye meza hii akiwaongelesha watu. Wote wamevalia suti. Nyuma yao kuna bango ambalo lina mchoro wa mtu.

Katika kituo hiki cha Huduma Kenya, watu hawa wanafanya kazi kwenye kompyuta zao. Upande huu mwingine, kuna watu waliosimama. Kila mtu amevalia barakoa, ili kuzuia maeneo ya vijidudu hewani.

Mwanamume huyu aliyevalia suti ni rais wa nchi ya kenya William Ruto. Kando yake aliyevalia gauni ni hakimu mkuu wa kenya Martha Kome. Wanaonekana kuzungumza wakitembea pamoja.

Katika eneo hili la kukaa, watu hawa wanaonekana kuwa mashabiki. Mmoja wao anasinzia. Waliosimama juu, wamevalia shati ambazo ni za rangi nyekundu. Mmoja wao ameinua bendera ya nchi ya Kenya.

Kituo hiki kinaonekana kuwa na sehemu nyingi. Katika eneo la kukaa, watu wamekaa chini na wameshikilia karatasi mikononi mwao. Baadhi ya watu hawa wamesimama. Kwenye kaunta, kuna watu wawili wanaohudumiwa.

Mwanaume huyu ana kipaza sauti mbele yake. Mkononi, ameshikilia Bibilia na ameinua juu. Nyuma yake kuna bendera mbili za nchi ya Kenya. Anaonekana kuzungumza.

Eneo hili lina majengo mengi ya ghorofa, moja yao inaonekana kuwa ofisi za posta. Pikipiki hii inaonekana kubeba sanduku ambayo ni ya posta. Mtu huyu anasafirisha sanduku hii.

Umati huu wa watu unaonekana kuwa mashabiki walio mbele wameinua bango ambalo limeandikwa Al-Azizia FC. Watu watatu wanaonekana kuwa wamevalia jaketi akisi.

Uwanja huu wa michezo unaonekana kuwa umefurika umati wa watu ambao ni mashabiki. Kwenye uwanja kuna wanariadha ambao wanashiriki katika michezo ya kukimbia. Kuna watu waliosimama kwenye uwanja.

Katika uwanja huu wa michezo, kuna watu waliokaa kando ili kuangalia mchezo huu. Wachezaji hawa ni wasichana, ambao wanashiriki katika michezo ya vikapu ya wasichana mmoja wao anaonekana kukimbia na mpira huku mwingine akijaribu kumzuia.

Katika kituo hiki cha Huduma Kenya, mtu huyu aliyekaa chini anaonekana kufanya kazi kwenye kompyuta yake ya mkononi. Upande huu mwingine, kuna watu waliosimama na wanamuongelesha.

Katika kituo hiki cha huduma Kenya mwanaume huyu aliyekaa kwenye meza ana kompyuta juu ya meza yake, wanaume hawa wengine wamekaa upande huu mwingine ili kupata huduma kutoka kwenye ofisi hii.

Katika uwanja huu wa michezo, eneo la kukaaa linaonekana kuwa na rangi ya bendera ya Kenya na ina mashabiki wachache. Kwenye uwanja, wachezaji hawa wa klabu mbili za soka wanaonekana kucheza.

Katika uwanja huu wa michezo, eneo la kukaa lina mashabiki, wachezaji hawa wanaonekana kuwa wenye furaha, mmoja wao anamkumbatia mwenzake, huku mwingine anapiga makofi, wamevalia jezi ambayo ni ya rangi ya manjano.

Katika kituo hiki, wafanyikazi hawa wamekaa chini, kila mtu anafanya kazi kwenye kompyuta yake, wamevalia nguo ambazo zinafanana na zina maandishi, mmoja wao amevalia barakoa ili kuzuia maeneo ya vijidudu hewani.

Kikundi hiki cha watu kinaonekana kuwa cha mashabiki ambao wanashangilia mchezo wenye unaendelea. Mkononi kuna wale ambao wameshikilia bendera ya nchi ya Kenya. Wengine wameinua mikono juu.

Katika eneo hili la kukaa, watu hawa wanaonekana kuwa mashabiki. Msichana mmoja amevalia bendera ya Kenya mgongoni mwake, na anawaangalia watu hawa na wanaume wawili waliovalia kofia.

Kikundi hiki kinaonekana kuwa cha wanasiasa. Wamevalia nguo ambazo ni za rangi ya machungwa. Mtu huyu aliyevalia suti amesimama mbele ya vipaza sauti mbili ameinua mkono wa mwanaume huyo juu.